Watu hawa wamevaa sare nadhifu, wanakaribisha watu katika ofisi za serikali. Wamepanga hapo vitambulisho vya watu wanaofaa kukujia. Mmoja anaonekana kutabasamu kuonyesha kwamba wanafurahia kusaidia wananchi.

Watu hawa wako katika ofisi za serikali, ambayo inaonekana kuwa ni huduma centre ya Kenya. Mama huyu anakabidhiwa karatasi yake, amebeba mtoto wake na kuenda ili kupata usaidizi.

Rais Mstaafu wa Kenya, Uhuru Kenyatta anazungumza na jaji mkuu mstaafu pia David Maraga. Labda wanazungumzia maswala mbali mbali wanayo ona yakiendelea humu nchini.

Jaji mkuu wa kenya anaapishwa katika ofisi yake. Ameshikilia Bibilia na nyuma yake kuna bendera ya kenya, kuna watu ambao wamesimama kando yake, ili kumweleza kile ambacho anafaa kusema.

Mtu huyu aliyevalia suti ya samawati, ameketi kwenye kiti cha benki, anajaza karatasi zake na kungoja wakati wake wa kuhudumiwa. Mbele yake kuna watu wengine pia ambao wameketi kwenye viti vingine.